Darasani kuna wanafunzi wanaosoma darasani humu na pia kuna mwalimu ambaye anafundisha wanafunzi hawa , wanafunzi hawa wameketi wakisikiliza mawazo ama funzo ambao wanapata kwa mwanafunzi mwenzake.

Hii ni baada ya daktari kuona kama kuna tatizo kwa mtu ambaye amelazwa kwenye kitanda cha hospitali. Anaweza kuona kama kuna tatizo kwenye jino lake ili aweze kusaidiwa ama kupata matibabu hiyo kwa sasa, na ina manufaa sana.

Msichana amevaa barakoa na glovu kwenye mkono wake wa kulia, na kuna vitu ambavyo anavibeba, na hii inaonyesha kuna ugonjwa ambayo imetokea. Kila mtu anafaa kuvaa barakoa ili aweze kuzuia kupatwa na magonjwa hiyo ambayo imetokea.

Mama ameweza kuzaa mtoto hospitalini, na ana furaha kwa kuwa mtoto ameweza kuzaliwa akiwa mzima. Mtoto huyu ni mtoto wa siku moja na ameweza kuzaliwa vizuri, na mama yake ana furaha kwa mtoto huyu.

Kuna mafuriko ambayo imetokea eneo hili, na eneo hili watu wameweza kuangamizwa na mafuriko haya. Watoto wameenda nyumbani, wamefunga shule zao kwa kuwa kuna mafuriko na hawawezipata masomo mafuriko yakiwa.

Dawa na sindano inaweza kutumiwa hospitalini wakati mtu anaugua kwa maugonjwa. Daktari anaweza kutumia sindano hii kumtibu.

Kuna mafuriko ambayo imetokea kwenye kituo hiki, na mafuriko naleta hasara mingi kwa kuwa wanyama wanabebwa na maji, na pia kuna vitu ama vifo kwa watoto na watu wazima, na kuna ugonjwa ambao unaweza tokea.

Mtoto ameweza kuugua kwa ugonjwa. Ako kwenye wodi, daktari anaweza kumtazama na kuona hali yake jinsi anavyokuwa na jinsi anavyo endelea. Mtoto huyu amepewa dawa.

Sehemu hili ni sehemu ambalo kuna jua kali, na sehemu hili pia kuna ukame. Kuna wanyama wameweza kufariki baada ya kuwa kuna ukame kwa muda mwingi na wameweza kufariki.

Supramax na Alfamox ni dawa ambayo mtu anaweza kupata ama kumeza wakati anaugua kwa magonjwa na dawa hii inaweza kumsaidia ili kupunguza machungu ambayo mtu anaweza kuwa nayo na inaweza kumpa mtu kupona.

Dawa ya azithromycin ni dawa ambayo ina jukumu ama umuhimu sana kwenye mwili wa mtu. Mtu anaweza kutumia dawa hii wakati anahisi mwili wake si sawa ama ako mgonjwa. Anaweza kumeza dawa hii ili aweze kupata nafuu kwenye mwili wake.

Mama huyu, amevaa barakoa mdomoni, akiwa anachunga na kukinga maradhi ambayo yanaweza kuambukizwa. Anaosha mkono akitumia sabuni ili aweze kuosha mkono wake ili iwe safi na asiambukizwe na magonjwa.

Wamesimama wakiwa wanatazama kitu ambacho kiko mbele yao. Kitu ambacho iko mbele yao ni kitu inaonekana inawafurahisha macho yao.

Kuna tokeo la ugonjwa wa Korona na kila mtu akiwa ni mama, akiwa ni mtoto anafaa kuwa na barakoa. Na barakoa huvalishwa kwenye mdomo na kufunika kwa mapua. Hii ni baada ya kuosha mkono iwe safi ili mtu asiambukizwe na ugonjwa hii.

Daktari anatibu mgonjwa kwenye hospitalini na mgonjwa anatibiwa kwenye mkono wake. Kuna vidonda ambavyo vilitokea kwenye mkono wake wa kulia na daktari anaweza kuitibu ugonjwa hii ambaye imeweza.

Hospitalini kuna daktari na mtu ambaye anatibiwa mtu akiwa na shida lolote anaweza kusaidiwa hospitalini kama akiwa na shida ya meno, anaweza kuonewa kama jino ama meno yake inashida na daktari anaweza kutibu meno hiyo.

Hospitali humu kuna madaktari ambao wako katika kazi ya operesheni . Kazi hio ni kazi ya daktari ambao wamesomea udaktari na wanaweza kufanya upasuaji kamili kumsaidia mtu ambaye alikuwa mgonjwa.

Watu wamesimama wakiagilia tokeo ambalo limetokea pale barabarani , tokeo hili ambalo limetokea ni ajali baina ya gari ya mafuta na gari ndogo, ajali hiyo tunaeza kutokea na mkazo ya moto kutokea watu wakiwa wanatasama huo.

Kijana anawaza kwa kuwa, nyumba yao ama nyumba ambalo walikuwa wanaishi, limeporomoka na kwa jinsi hiyo. Nyumba hii haikuwa imejengwa na watu ambao walikuwa wamesomea kazi ya ujenzi .Imeleta hasara mingi katika watu hawa.

Mtoto huyu anapata chanjo, na chanjo hii inasaidia asiweze kupatwa na magonjwa kama polio . Watoto wachanga kama hawa wanaweza kupata chanjo hiyo wakiwa na miezi mitatu ili kuweza kuzuia magonjwa yanaeza.

Ugonjwa hili ni ugonjwa mbaya sana ambayo watu wanaweza kuambukizana, Jinsi hawa walivyovaa nguo hivi vya hospitalini unaweza kutoshikwa na ugonjwa hiyo kama ugonjwa wa Corona ambayo, inaweza kuambukizwa mtu na mtu anaweza kufa baada ya kushikwa na ugonjwa hiyo.

Dawa ambayo unaweza kutumia wakati unaungua kwenye magonjwa kama , kuumwa na kichwa unaweza kupata dawa hii.